Bendera ya Kenya, Uganda, Tanzania na nchi zengine Rwanda, Burundi zinaonekana kwenye sehemu ya chini. Maandishi yaliyoandikwa, "New Blog Alert Comprehensive Guide to Choosing Their Right Insurance Policy in Kenya".

Baba na mama wanaonekana kushikilia mtoto wao aliyefungulia mkono wazi katika upande wa mwisho. Kwenye picha kumeandikwa, Life Insurance, your Future Protected.

Fundi wa kutengeneza magari, anaonekana kuwa na magari ya aina ya basi. Yakiwa yenye rangi nyeupe na rangi kama vile ya yellow .

Noti ya shillingi elfu moja ya Kenya inaonekana kushikiliwa katika sehemu yake ya mwisho. Inaonekana kuwa na rangi nyeupe na majumba ya parliament yakionekana.

Sehemu ya mbele ya duka. Kunaonekana sehemu ya nyuma ya pikipiki iliyokuwa na ma bladder . Sehemu ya mbele ya duka imeandikwa "M-Pesa". Maji yanaonekana na vitu zingine zingine.

Sehemu ya soko, au maduka maduka. Inaonekana kuwa na viti nje kuonyesha vinauzwa, ama vimewekwa hapo kungoja watu waje kusongwa. Kwani kunaonekana kuwa na maduka ya saluni .

Trela imepakiwa magari manne sehemu ya juu magari mawili yakiwa ya nyeusi na magari mawili rangi nyeupe, sehemu ya chini kukiwa na magari.

Sehemu ya mbele ya duka kunaonekana kuwa na matunda kama vile ndizi na passion , malimau, tetemaji.

Sehemu ya soko inaonekana kuuzwa ndizi, tomato , mahindi. Wanawake waliovalia buibui wanaonekana kuinama kuangalia tomato na vitu zingine.

Naona noti za shilingi elfu moja, mia tano na mia mbili zimeekwa kwenye sehemu ya chini yenye rangi ya nyekundu.

Kuna maandishi yaliyoandikwa na rangi ya nyekundu, "Tunza Jamii na CSC, family medisure. Kuna familia, kuna baba, mama, na mtoto. Baba na mama wakiangalia mtoto anayeangalia tarakilishi iliyowekwa mapajani mwa baba.

Shanga zilizotengenezwa zenye te kwa wingi zinaonekana kuwekwa kwa pamoja. Huku kunaonekana mtandio yenye kijani kibichi kwenye sehemu ya mwisho. Shanga hizi zinaonekana kuwa za shingo.